Ufuo wa bahari, uko na ukumbi wa mchezo wa jimu. Kitanda cha mazoezi, pahala pa mapumziko, kwenye viti vya plastiki umejengwa na makuti. Vile vile kwenye ufuo, yapo maboti yaliyoegeshwa.

Kando ya barabara kuu ipo steji ya bodaboda. Mbodaboda aliyevaa kiakisi ya rangi ya kijani iliyo na maandishi ya kukomesha ugonjwa virusi vya vya Covid. Upande wa barabara kuna uzio uliyojengwa kwa ukuta unakupa kwa rangi nyeupe.

Jumba la uhamiaji linalotumika kutengeza paspoti. Ndani ya kisanduku ipo vitabu vya paspoti vilivyo na rangi ya blue vipo tayari kukabidhiwa wahusika.

Kibango kilichopakwa rangi ya kijivu kinachoashiria nyumba ya waislamu. Wahumini hutumia jengo hili kuabudu Allah. Msikiti ulijengwa mnamo Oktoba mwaka wa elfu mbili na kumi tarehe kumi na tano.

Mgahawa uliopo kando ya bahari umejengwa kwa makuti na kupakwa rangi nyeupe mbele ya bustani iliyopandwa minazi , chini ya minazi kuna vibango vinavyoashiria mwelekezo.

Nyumba la kifahari lililopakwa rangi nyeupe na kahawia. Kwenye kibaraza wapo wanaume walioketi, mmoja akiwa amevalia koti la kwakisi lenye rangi ya kijani kibichi na kofia nyeusi. Mbele ni bustani iliyopandwa mitende na maua tofauti tofauti.

Mazingira ya baharini ufuoni, kuna kinyumba kilichojengwa na makuti cha kupumzikia, mbele yake kuna kibango cha tangazo nyuma kuna misitu.

Jumba hili linaendeleza biashara tofauti, wachuuzi. Nje ya ofisi ya posta kuna vituktuk vimeegeshwa kando ya barabara. Kwenye mawe kuna michongo ya bendera ya Kenya.

Nyumba ya ibada ya waislamu msikiti. Kando yake kuna nyumba imegongwa mabati. Nje ya uzio, kuna maua kwa nguzo za stima. Mbele yake ipo barabara.

Ofisi ya usajilshaji wa vyeti, mbele ya meza vipo viti vyeusi. Juu yake kuna tarakilishi mbili, moja ikiwa inaendeshwa na mama aliyevalia shati nyeusi na collar nyekundu.

Baharini kwenye ufuo kuna kibango cha tangazo kilichochorwa na kupakwa rangi ya buluu na nyeupe, kando yake kuna dau, kwenye nyumba za makuti kuna minazi.

Kando ya bahari kwenye ufuo kuna madau, lipo lililochorwa bendera ya Kenya, mbele yake kuna pahala pa kupumzika kumejengwa na nyumba za makuti.

Bustani ya majumba ya kifahari yaliopakwa rangi nyeupe, kuna eneo la bwawa la kuongelea kando yake kuna vitanda vya bwawa vilivyopakwa rangi ya bluu. Kwenye terazo kuna ndege mweusi ametua, kwenye sehemu ya kuekea taulo zimekunjwa taulo nyeupe.

Biashara inaendelea kando ya ufuo. Chini ya mwavuli, mwanaume aliyevalia shuka akifanya biashara ya viatu. Mwanaume aliyevalia shati ya machungwa akifanya biashara ya kuuza nazi. Mtoto anaogelea akitumia bomba inayoelea, kando yake ipo mashua ya kasi nyeupe.

Hali ya usajili ndo inayoendelea, bwana mmoja aliyevalia nguo za ofisini akimpa mkono kijana aliyevalia nguo nyekundu, wakiwa wameshikilia shati yenye nambari ishirini wakionyesha kukubaliana na mustakabadhi waliouweka.

Bustani lipo na bwawa la kuogelea lenye ngazi. Kando ya mchikichi, chini ya mwavuli mweupe, vitanda vya bwawa vimetandikwa na shuka leupe. Kando ya terrazzo kuna magoli yenye wavu.

Nje ya msikiti kuna chandarua mwanaume wamevalia kanzu, walahi. Chini kuna zulia kipaza sauti, kuna nyaya za umeme, wingu la mvua.

Ufuoni kuna mabango mawili, la kwanza limesimamishwa na chuma msingi, la pili likaegezwa kwenye mti. Mbele yake kuna pahala pa mapumziko, juu ni makoti. Kando ya dau kuna mwanaume amevalia shati nyekundu.

Makutano yameunganisha barabara huu yenye daraja la juu. Kando yake kuna mulika mwizi. Kwenye mzunguko kuna gari aina lori, kando yake kuna minazi, kuna manyumba, kuna minara .

Ufuoni kuna mtu mchangani, anafanya zoezi amevalia nguo nyeusi akitumia ghurudumu. Kkando yake kuna mnazi ambapo mwisho ni mwamba. Mbele ya mnazi kuna nyumba inaendelea kujengwa.

Mawakili wamejipanga mstari, kwa ajili ya picha. Wamevalia viatu vyeusi, nguo za ofisini, kofia za kisheria, mavazi ya mawakili. Nyuma yao kuna minazi.

Uzio uliojengwa kwa mawe una lango la buluu. Nje kuna kibango, kando yake kuna mti. Ndani yake kuna jumba la ibada, lililochorwa msalaba wa rangi nyeupe.

Uzio umejengwa kwa nguzo, juu ya nguzo moja kuna kunguru. Kuna bango linaloashiria nyumba ya ibada ndani yake kuna mtende. Kuna jumba la ibada.

Chuo cha kiislamu, nje ya lango la rangi ya buluu kuna nguzo ya stima yenye kibango. Kando yake kuna watu wanatembea. Kwenye barabara kuna gari aina ya texi yenye rangi ya fedha na nyingine nyeusi.

Kiyoyozi, sakafu, tarakilishi, chupa ya maji, maji , miwani, viatu, taa za mshumaa, meza , viti.

Daraja lililopita juu ya maji, limezuiwa na nguzo mbili. Barabarani kuna magari, nyaya za umeme, kando ya bahari kuna magorofa, miti. Mbele yake kuna kibango kinachoonyesha matangazo.

Chombo cha usafiri kiliopo juu ya maji kina rangi mbili, ya kwanza nyeupe, ya pili ya buluu. Kando ya bahari kuna mipopo. Kuna maghorofa yaliyojengwa ndani ya msitu.

Juu ya meza, vipo vitu tofauti. Kuna kisanduku ndani yake kuna kundi la vitambulisho vilivyofungwa bendi ya mpira. Kuna simu, kuna vidole, kucha zake zilizopakwa rangi nyekundu kuashiria jinsia ya kike.